Chupa ndogo yenye picha ya mbwa na paka likiwa limejaa dawa maalumu za kutibu na kuzuia magonjwa ya wanyama. Dawa hizi hutumiwa katika kufanikisha afya bora ya wanyama kama mbwa pamoja na paka, zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo.

Mwanamke aliye ndani ya duka la kilimo akiwa amekaribia sehemu ya pembejeo na dawa za wanyama, akichagua bidhaa zinazohitajika kwa ajili ya kilimo na ufugaji. Duka hili hutoa vifaa muhimu vinavyosaidia wakulima na wafugaji kudumisha afya ya mazao na wanyama, hivyo kuchangia uzalishaji bora na ustawi wa familia.

Sanduku la dawa lenye picha ya mbwa likiwa na dawa maalumu zinazotumika kwaajili ya tiba na kinga za wanyama kama mbwa, ili kuhakikisha afya na ustawi wa mifugo katika kilimo cha mifugo ya wanyama.

Watu wawili wamesimama pembeni ya eneo lililojaa viloba vingi vya pembejeo za kilimo, kila moja limepangwa kwa utaratibu kuonyesha bidhaa mbalimbali muhimu kwa ustawi wa mimea na mifugo, wanaonekana kuchunguza nakupanga vifaa hivyo kwa uangalifu.

Kiroba chenye rangi nyeupe kilichotumika kuihifadhia mbolea muhimu kwa wakulima kwa kusaidia kuongeza rutuba ya udongo. Hii husaidia mimea kustawi vizuri na kuongeza mazao shambani.

Sanduku lenye picha ya mbwa likiwa limejaa dawa maalumu za kutibu na kuzuia magonjwa ya wanyama. Dawa hizi hutumiwa katika kifanikisha afya bora ya wanyama kama; mbwa, kuku na ng’ombe na mara nyingi hupatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo.

Wanaume watatu wakiwa wanashusha viroba vikubwa vya pembejeo, kutoka kwenye gari la usafirishaji lenye watu ndani yake. Viroba hivyo vimeandikwa alama na bidhaa za kilimo pamoja na dawa za wanyama, vikionyesha shughuli za kuhudumia wakulima na mifugo kwa ufanisi mkubwa.

Mfuko uliowekwa picha ya mbwa umejaa dawa mbalimbali za kutunza afya ya wanyama, dawa hizi hutumiwa kusaidia wanyama kupata kinga dhidi ya magonjwa na kuboresha ustawi wao, mfuko huo ni sehemu muhimu kwa wakulima na wafugaji.

Makopo mbalimbali ya dawa za wanyama, yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu maalumu. Kila makopo yana lebo na maelezo ya matumizi yake, yakihudumia ufugaji kwa kuwasaidia wanyama kupata tiba na kinga dhidi ya magonjwa.

Dawa iliyo kwenye boksi lenye picha ya ng'ombe, ikionyesha lengo lake la kutibu au kulinda afya ya mifugo, dawa hizi husaidia katika kuzuia na kutibu magonjwa mbalimbali ya wanyama, hivyo kuongeza uzalishaji na afya bora katika mifugo.

Sanduku la chupa zenye dawa kila moja likiwa na picha ya mbwa, zikiwa zimewekwa kwa utaratibu mzuri. Zinatumiwa kutibu magonjwa na kulinda afya ya wanyama kwa uangalifu mkubwa katika mifugo.

Mkulima akiwa pembeni ya zizi, anachota mbolea maalumu inayotokana na mabaki ya vinyesi vya wanyama ili kuboresha rutuba ya udongo, huku akiwa na vifaa vya kazi pamoja na mfumo wa kuwekewa mbolea.

Mteja wa kike amesimama dukani akizungumza na muuzaji wa kiume, huku kiroba kikiwa chini kati yao kikionyesha bidhaa za pembejeo au dawa za wanyama wakijielekeza kwenye mazungumzo ya kina kuhusu matumizi sahihi za bidhaa hizo kwa ajili ya kuimarisha afya ya mifugo na tija ya kilimo.

Chupa ndogo na mfuko maalumu vilivyoandikwa na kuchorwa picha ya kuku, vinavyotumika kama dawa au virutubisho kwa ajili ya afya na ustawi wa kuku katika ufugaji, hivyo husaidia mazao bora yanayotokana na ndege hao.

Chupa ya dawa yenye rangi nyekundu na nyeupe iliowekwa kwa uangalifu ikiwa na picha ya ng'ombe pamoja na mbuzi, inayoeleza matumizi yake kwa wanyama kwa sehemu ya huduma za tiba na kinga kwa mifugo.

Mifuko ya dawa za wanyama, iliyopangwa vizuri kwa mpangilio maalumu ili kusaidia kuhakikisha kwamba wanyama wanapata matibabu sahihi na ya haraka, hivyo husaidia kuimarisha afya ya mifugo na kuongeza uzalishaji katika sekta ya ufugaji.

Chupa maalumu ya dawa iliyofungwa vizuri, inachapisho yenye maandishi ya rangi ya chungwa na picha ya ng'ombe upande wa mbele, ikiashiria matumizi yake kwa mifugo. Dawa hii hutumika kulinda afya za wanyama na kuongeza tija katika ufugaji.

Bango kubwa lililoandikwa pembejeo, linaweka bidhaa muhimu za kilimo na mifugo. Hii uchangia kutoa vifaa na dawa, zinazosaidia wakulima kukuza mazao na wafugaji kulinda afya za wanyama hao. Hivyo kuongeza uzalishaji na uchumi katika familia, na jamii.

Mkulima anayaweka mahindi ya kijani kwenye ndoo akihakikisha mazao hayo yanaifadhiwa vizuri kabla ya kuchakatwa au kuuzwa hatua hii ni muhimu katika usimamizi bora wa mazao ya biashara na chakula.

Shamba lenye mpangilio mzuri wa miti ya mipapai yenye matunda mengi ya rangi za kijani na machungwa, wakulima wakiwa wamejitaidi kulima kwa bidii ambapo miti hii hutoa mazao ya thamani, ambayo huchangia kukuza uchumi wa familia na jamii kwa kuuza mazao hayo sokoni.

Mkulima aliechuchumaa akikagua mapapai yake vizuri katika shamba lililojaa miti ya mapapai, kwenye udongo mzuri wenye rutuba, yaliyoandaliwa kwa ajili ya kuvunwa na kuwekwa shambani kama soko la biashara.

Miche ya nyanya iliyopandwa kwenye udongo wenye rutuba. Hii husaidia kukuza mazao bora yanayochangia kuongeza uzalishaji wa chakula na mapato kwa wakulima katika kilimo cha biashara.

Mkulima wa kiume akiwa shambani amechuchumaa huku ameshika mapapai mawili mkononi mwake kwa uangalifu, akionyesha hatua ya uchunguzi wa mazao yake ya biashara yanayokomaa. Mazingira haya yanaonyesha kilimo cha kisasa kinacholenga kuongeza ubora wa mazao na kipato kwa kutumia uangalizi wa karibu wa mazao shambani.

Wakulima wa kike wameinama kwa bidii wakivuna viazi kutoka ardhini kisha kuvikusanya kwa makini na kuweka kwenye ndoo, kila mmoja amevaa mavazi yake ya kazi. Mazingira yanaonyesha mashamba yenye rutuba na viazi vinavyovunwa vinaonyesha kuwa vyenye afya na ukubwa mzuri.

Wakulima wawili wamesimama shambani wakichuma mazao kutoka mtini kwa umakini sana wakihifadhi mazao hayo kwa ajili ya kuuza, hii ni muhimu kwa kukuza uchumi wao na kutoa chakula kwa bidhaa au kwa soko, hivyo husaidia maendeleo katika jamii.

Wakulima kadhaa wakiwa katika kuvuna viazi vilivyoiva vizuri ardhini. Viazi hivyo vikiwa vimeenea kwenye eneo la udongo wenye rutuba, nyuma kuna mifuko ya kuhifadhi mazao. Wakiwa wanapakia viazi hivyo tayari kwa ajili ya kuingia sokoni.

Wakulima wapo shambani wakiwa wanaonekana kwa mbali. Viazi na karanga vilivyowekwa juu ya shamba lenye udongo mwekundu wenye rutuba. Mazao hayo yanaonekana yamekomaa na baadhi yapo tayari yameshang'olewa kwa mikono huku mengine yakiwa bado ardhini. Hili ni eneo linaloonyesha uzalishaji wa mazao mchanganyiko kwa ajili ya biashara pamoja na lishe bora.

Wakulima wanaume kwa wanawake, wanaonekana wakijishughulisha kwa umakini, wakiweka viazi vilivyovunwa kwenye viroba vyeupe, na rangi mbalimbali tayari kwajili ya kusafishwa, au kuuzwa sokoni kama zao la bidhaa muhimu katika vijiji.

Mkulima wa kiume yuko katikati ya shamba la mahindi, akizingatia mazao yake kwa makini. Anaangalia mimea kwa karibu akihakikisha mahindi yanakua vizuri na yakipewa maji na mbolea sahihi. Shamba hili limejaa miche yenye rangi ya kijani kilichochipuka vizuri, ikionyesha kilimo chenye mafanikio.

Vitunguu vimechepuka kwa wingi kwenye shamba lililotandwa vizuri, huku mabomba ya umwagiliaji yakipita katikati ya mstari ya mimea, yakionyesha kuwa kilimo hiki kina tegemea mfumo wa kisasa wa unwagiliaji ili kuhakikisha mazao bora na mavuno ya kutosha.

Mwanamme mmoja aliyebeba toroli lililojaa pilipili nyekundu zilizokomaa vizuri, akielekea eneo la ukusanyaji wa mazao, anaonekana mwenye juhudi katika kilimo cha mazao ya biashara, chenye manufaa kwa uchumi wa wakulima.

Miche yanye miti ya nyanya imepandwa shambani kwa mpangilio mzuri, ikiwa katika hatua za ukuaji na kuonyesha matarajio ya mavuno ya mazao yaliyolimwa kwaajili ya biashara.

Wakulima kadhaa wamekaa chini kwa utulivu huku wakichambua na kuchakata mazao ya biashara kwa mikono yao, wakitumia vyombo rahisi kuhakikisha ubora wa mazao kabla ya kuweka kwenye mifuko ya kuhifadhi na kusafirisha sokoni.

Wakulima waliosimana mbele ya mazao ya viazi, yanayowekwa kwenye magunia ili kuhifadhi na kusafirisha kwa usalama. Hii husaidia kulinda mazao kutokana na uharibifu na kuziwezesha kufikia masoko kwa urahisi.

Wakulima wamekaa chini wakichakata mahindi yaliyokauka, mahindi haya yamekusanywa kwa ajili ya kuuza na kutumika baadae, wakulima hawa wanajishughulisha na kupanga mazao yao kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha ubora wa thamani ya biashara yao inadumishwa.

Miche ya nyanya yenye rangi ya kijani, iliyopandwa kwenye shamba la mazao ya biashara. Ikionyesha ukuaji mzuri na afya, mimea hiyo ambayo imetajwa kama zao la muhimu la biashara. Shamba limeandaliwa kwa uangalifu kwa ajili ya ukuaji mzuri wa nyanya.

Wakulima wakiwa wanapanga na kuweka karoti kwenye viroba maalumu. Wakihakikisha mboga hizi zinahifadhiwa vizuri kabla ya kusafirishwa kwenda sokoni, ili kuhakikisha ubora na muda mrefu wa uhifadhi wa mazao yao ya biashara.

Migomba mingi iliyosambaa shambani, imepandwa kwa mpangilio mzuri. Ikionyesha mazao mazuri yanayokauka kwa wingi kwa ajili ya biashara na soko, katika kilimo hiki cha mazao mbalimbali, ikiwemo ya chakula na biashara.

Mahindi yaliyotundikwa kwenye vichanja maalumu huhifadhiwa kwa usashihi ili kuepuka uharibifu na kuhakikisha ubora wake, hii husaidia wakulima kupata mazao bora ya kuongeza thamani katika biashara zao za mahindi, chini ya kilimo cha mazao ya biashara.

Mkulima wa kiume akiwa ameshika mkungu wa ndizi shambani, anahakikisha mazao yanatunzwa vizuri kabla ya kuvunwa. Hii husaidia kuhifadhi ubora wa ndizi na kuongeza thamani yake, katika masoko ya mazao makuu.

Mkulima mmoja aliyesimama shambani, akiwa katikati ya miche ya mazao ya biashara yaliyojaa afya, huku mashina yakiwa yamepangwa kwa mstari mzuri kuonyesha hatua za awali za uzalishaji wa chakula na kuuza.

Miche yenye muonekano wa kijani kibichi, iliyopandwa kwenye udongo wa rutuba, ikiwa na afya njema na ikionyesha ukuaji mzuri, kama ishara ya zao lenye thamani ya kiuchumi linalokuza maisha ya wakulima, katika jamii hiyo.

Wakulima walioshiriki kupanda miche kwenye vifaa vyuesi vidogo vyenye udongo ndani yake, ikiwa ni maandalizi ya awali kabla ya kuamishia katika shamba kubwa kwa ajili ya kilimo cha mazao au biashara.

Magunia makubwa yaliyojaa mihogo iliyovunwa kutoka shambani, yakipangwa kwa mpangilio tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa, jambo linaloonyesha umuhimu wa zao hili kama chanzo cha kipato kwa wakulima.

Wakulima wawili wamesimama mbele ya magunia yaliyojazwa miche ya rangi ya kijani, wakionyesha kazi ya ukulima inayohusisha kuhifadhi na kuandaa miche kwa ajili ya kupanda. Hii huchangia kuongeza uzalishaji wa mazao, na kuboresha maisha ya wakulima kwa kuimarisha bustani au misitu.

Wakulima wamekaa kwa makini, pembeni ya viazi vitamu vilivyopangwa kwa makini kwenye matenga ya plastiki, wakijiandaa kuweka mazao hayo yenye thamani kubwa kwa soko. Hatua hii husaidia kuhifadhi ubora wa mazao kabla kusafirishwa au kuuzwa.

Wakulima wameweka mabomba ya umwagiliaji kwa mpangilio mzuri juu ya shamba lenye rutuba lililopandwa vitunguu vilivyoanza kustawi, mfumo huo wa umwagiliaji unahakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa wakati sahihi.

Mkulima mmoja aliyesimama katikati ya vitalu vidogo vyenye miche ya mazao mbalimbali, akitazama kwa makini ukuaji wa mimea hiyo, huku akiwa na sura ya matumaini juu ya mavuno bora katika msimu wa kilimo unaokuja.

Wakulima waliopanda miti katika shamba la mipapai mingi iliyoakomaa, wakionesha juhudi zao katika uzalishaji wa mazao ya matunda kwa njia ya kilimo cha kisasa kinachozingatia ubora na tija.

Wakulima wameanda shamba kwa ustadi mkubwa kwa kutumia mfumo wa mabomba ya umwagiliaji uliopangwa kwa usahihi, huku miche mbalimbali ikiwa imepandwa kwenye matuta yaliyotengenezwa kwa mpangilio mzuri, mpangilio huu unaonyesha juhudi zao katika kupangilia kilimo chenye tija.

Miche ya mimea ya kilimo iliopandwa kwa mpangilio ndani ya hema maalum ya vitalu huku mabomba ya maji yakinyunyuzia yakiwa yamepita katikati ya mimea. Mandhari ya kilimo yanayolenga kuhakikisha miche inapata maji ya kutosha na mazingira mazuri kabla ya kuhamishia shambani.

Kifaa maalumu cha kisasa kimewekwa shambani kwa ajili ya kukuza miche ikiwa ni sehemu ya kuhifadhi unyevu na kudhibiti mwanga, ili kuhakikisha miche inakomaa kwa haraka na kwa ubora unaotakiwa kabla ya kuhamishwa kwenye ardhi kubwa.

Trekta kubwa la kisasa limeegeshwa shambani likiwa na magurudumu makubwa na miundo mbinu imara ,lipo tayari kusaidia shughuli za kilimo kama vile; kulima kubeba mizigo na kusafirisha mazao likiwa linaandaa shamba hilo lenye rutuba kwaajili ya kupanda.

Mashine maalumu za kuotesha miche, zipo ndani ya jengo lililojengwa kwa umakini, ili kudhibiti hali ya hewa kusaidia ukuaji wa mimea kwa kutumia teknolojia ya kisasa bila kutegemea mazingira ya nje.

Ndani ya chumba maalumu kuna vifaa vya kisasa vinavyotumika kukuza miche ya mimea, vikiwa vimepangwa kwa mpangilio unaowezesha udhibiti wa joto, unyevu, na mwanga kwaajili ya utoshaji bora wa mazao.

Mashine ndogo ya injini ikiwa imewekwa shambani tayari kwa ajili ya kazi, pamoja na magurudumu na mpini wa kushika inayotumika kulimia au kufyekea ardhi kwa ufanisi kwenye kilimo cha kisasa.

Mashine ya jembe la mkono la injini ikiwa imewekwa sehemu yenye nyasi, ikionyesha matumizi yake muhimu katika kusaidia wakulima shamba kwa haraka na kwa ufanisi zaidi hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao kwa njia rahisi na ya kisasa.

Mashine ya trekta shambani ambayo hutumika kusaidia shughuli mbalimbali za kilimo kama vile: kupanda, kulima, na kusafisha mashamba. Ikiongeza ufanisi na kurahisisha kazi kwa wakulima katika uzalishaji wa mazao.

Miche ya mimea imepandwa katika vifaa maalumu vya kisasa, vinavyosaidia kukuza kwa ufanisi kabla ya kuamishiwa shambani, mfumo huu hurahisisha kilimo cha kitaalamu na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Mashine maalumu ya kulimia, ikiwa katika shamba kubwa lenye udongo mlaini na wenye rutuba. Ikionyesha jinsi teknolojia ya kisasa, invyorahisisha shughuli za kilimo na kuongeza tija kwa wakulima wa kisasa, kwani mashine hiyo hufanya kazi ya kuandaa shamba kabla ya mazao na kuongeza ufanisi mkubwa.

Miche ya kijani iliyostawi vizuri, inayoonyesha matunda ya nyanya, ikiwa imepandwa kwa mpangilio mzuri, hii ni ishara ya matumizi ya vifaa vya kilimo vilivyoboreshwa katika uzalishaji wa mazao bora ya biashara pamoja na chakula.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea, badala ya uwepo wa udongo.

Mashine ya injini ya jembe la mkono limewekwa katika sehemu ya shamba likionyesha muundo wake wake wa metali na sehemu za kiufundi, linatumika kusaidia kulima kwa urahisi na kwa haraka zaidi likifanya kazi muhimu katika shughuli za kilimo.

Trekta yenye rangi nyekundu, linasonga taratibu shambani, likitumiwa na wakulima kufanya shughuli za kulima, kuandaa ardhi au kusafirisha mazao. Likiwa ni sehemu muhimu ya teknolojia ya kisasa inayorahisisha kazi ya kilimo.

Mashine ya kukuza miche ambayo hutumika katika kuimarisha ukuaji wa mimea kwa kutoa maji, virutubisho na hewa kwa ufanisi. Hii huchangia kuongeza mazao, na kuboresha kilimo kwa kutumia teknolojia ya kisasa.

Trekta la rangi ya kijani linalofanya kazi shambani linatumika kulima na kusafirisha mazao kwa urahisi na uharaka. Mashine hii ni muhimu kwa kuongeza tija na kupunguza juhudi za mikono katika kilimo, hivyo kuongeza uzalishaji wa chakula na kukuza maendeleo ya kilimo husika.

Kifaa maalum cha kisasa cha kukuzia miche kilichowekwa ndani ya jengo lililojengwa kwa miundombinu imara, kikisaidia kutengeneza mazingira bora ya joto, unyevunyevu na mwanga unaodhibitiwa ili kuhakikisha miche inakua haraka na kwa afya kabla ya kuhamishwa shambani.

Jembe la injini limeegeshwa shambani likiwa na muundo wa kisasa unaoweza kulima kwa urahisi na kwa kasi, likitumika kama nyenzo muhimu katika shughuli za kilimo cha kisasa cha biashara pamoja na kwaajili ya mazao ya chakula.

Mashine za kukuza miche zinazotumiwa kuongeza ufanisi wa kilimo kwa kusaidia mimea kukua vizuri na haraka, hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao na kusaidia wakulima, kulima kwa njia ya kisasa na kisayansi.

Kifaa maalumu cha kukuza miche, kikiwa kimesimama katikati ya shamba. Kifaa hiki kinasaidia kuimarisha ukuaji wa mimea, kwa kutoa maji au mbolea kwa usahihi, na hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao kwa wakulima.

Trekta kubwa lenye rangi nyekundu, likiwa lipo shambani. Linatumika katika kazi ya kulima ardhi kwa ufanisi mkubwa, ili kuongeza uzalishaji wa mazao na kuandaa shamba hilo lenye rutuba kabla ya kupanda mazao.

Miche ya mimea ya kisasa iliyopandwa kwenye mashine maalumu ya kijani, yenye sehemu ya kupitisha maji na virutubisho. Kila mche ukiwa umetengenezwa nafasi yake, ikionyesha ustawi mzuri wa mazao katika mazingira ya kilimo cha teknolojia.

Jembe la mkono lenye injini linalotumika katika shughuli za kilimo, husaidia kulima na kuandaa zaidi hivyo huongeza ufanisi na kupunguza mzigo wa kazi kwa wakulima.

Treta kubwa la kisasa limesimama shambani likiwa limeunganishwa na kifaa cha kulimia ardhi. Liko tayari kusaidia wakulima katika maandalizi ya shamba kwa ufanisi mkubwa na kwa kutumia nguvu ya nchini.

MIche ndani ya kifaa maalumu ambacho hutunzwa na kulindwa ili kuzaa mimea bora na kuhimarisha kilimo, vifaa hivi husaidia katika kuongeza uzalishaji kwa njia ya kisasa na kufanikisha shughuli za kilimo kwa ufanisi zaidi.

Jembe la injini la mkono ikiwa ni kifaa muhimu cha kilimo kinachosaidia kulima ardhini kwa haraka na kwa ufanisi zaidi ikilinganishwa na njia za mikono pekee. Hivyo kuongeza uzalishaji na kupunguza juhudi za mkulima.

Bwawa dogo la kuchimba lina maji ya kijani hafifu ndani yake wanaonekana samaki wengi wakielea karibu na uso wa maji, likiwa limezungukwa na mbao pamoja na ukuta wa saruji kandokando ya kingo zake.

Samaki wanaogelea kwa utulivu ndani ya chombo maalumu kilichojazwa maji safi ambacho kimetengenezwa kwa plastiki imara ili kuweka mfumo wa hewa, mazingira hayo yameandaliwa kwa uangalifu ili kuhakikisha ukuaji bora wa samaki kwa ajili ya ufugaji wa kisasa wa majini.

Samaki wenye rangi ya njano wanaogelea ndani ya maji safi, yaliyowekwa kwenye bwawa la kuchakata samaki. Huku miamba midogo ikiwa pembeni ya bwawa hilo, ikisaidia kuleta mandhari ya asili, kwa ajili ya ufugaji wa kisasa wa samaki.

Mkulima wa kiume anayehusika na utunzaji wa mazingira, akikagua kwa umakini miche ya miti midogo iliyopandwa kwenye vitalu maalumu, akihakikisha ukuaji wake ni mzuri kwa ajili ya kurejesha uoto wa asili na kupambana na ukame.

Miti mirefu na yenye majani mengi imeota kwa wingi, ikiunda misitu minene yenye uoto wa kijani uliotapakaa. Hali inayoonyesha mazingira ya asili yenye rutuba na muhimu kwa uhifadhi wa vyanzo vya maji pamoja na viumbe hai.

Mkulima wa miche, akiwa amejidhatiti kumwagilia miche iliyopandwa kwa ajili ya misitu. Hatua hii ikisaidia kukuza na kuendeleza uoto wa miti, ambayo ni muhimu kwa mazingira, na uhifadhi wa viumbe hai katika eneo hilo.

Maji yanayotiririka kwa kasi katika mkondo wa asili huku yakiwa yamezungukwa na miti mingi ya kijani kibichi, hali inayoonyesha mazingira yenye uhai na mchango mkubwa wa misitu katika kuhifadhi nyanzo za maji.

Wanaume na wanawake wakiwa wamesimama karibu na vitalu vilivyojaa miche ya miti, wakionekana kushiriki shughuli za upandaji miti kwa ajili ya kuhifadhi mazingira na kurejesha uoto wa asili katika maeneo ya misitu.

Mkulima wa misitu aliyevaa nguo za rangi ya bluu, akiwa yupo katika eneo lenye miti mingi iliyokatwa. Ameshikilia mche anapanda kwa ajili ya kukuza misitu ili kuleta mazingira sahihi kwa ajili ya mifugo, wanyama pamoja na viumbe hai mbalimbali.

Mkulima anaefanya kazi ya kupanda miche ya miti shambani, anatumia maji kumwagilia mimea hiyo kwa makini, ili kuhakikisha inakua vizuri na kusaidia kuhifadhi mazingira kwa kuimarisha misitu.

Watu wanne wakipanda miche kwenye eneo maalumu kwa ajili ya kuimarisha na kulinda misitu, shughuli hii huchangia kuhifadhi uoto wa asili, kuongeza mvua na kudumisha mazingira mazuri kwa vizazi vijavyo.

Miche yenye mwonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea badala ya kutumia udongo.

Miche ya kijani iliyoota na kustawi vizuri, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya hydroponi, vinayotumia maji yenye virutubisho pamoja na madini staihiki kwa ukuaji wa mimea, badala ya kutumia udongo.

Mimea yenye muonekano wa rangi ya kijani, ilichowekwa kwenye kifaa cha haidroponi, kinachofanya kazi ya kusambaza maji yenye virutubisho pamoja na madini husika kwa ajili ya ukuaji wa mimea bila kuhitaji udongo.

Miche mingi yenye mwonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu, vinavyotumia maji yenye virutubisho, pamoja na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji msaada a udongo.

Miche yenye mwonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Mimea yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa vya haidroponi vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea hiyo badala ya matumizi ya udongo.

Miche ya rangi ya kijani iliyomea na kustawi vizuri, baada ya kupandwa kwenye mabomba maalumu ya hydroponiki yanayotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwajili ya ukuwaji wa mimea pasipo kujitaji msaada wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinayotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Mwanaume aliyesimama ndani ya hema kubwa jeupe, lenye miche inayoonekana kwa rangi ya kijani, iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya hydroponi, vinavyotumia mfumo wa kusafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea, pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji mimea pasipo kuhitaji msaada wa udongo.

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani iliyomea na kustawi baada ya kupandwa kwenye vifaa maalum vya haidroponi, vinavotumia maji yenye virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ukuaji wa mimea badala ya kuwepo na udongo.

Miche ya kijani iliyoota na kumea vizuri, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji uwepo wa udongo.

Miche ya mimea yenye rangi ya kijani illiyopandwa kwa vifaa maalumu vya hydroponiki, vinavyotumia maji kwajili ya virutubisho, pamoja na madini stahiki kwa ukuwaji wa mimea hio badala ya udongo.

Mmea uliostawi na kuota vizuri, huku ikionekana sehemu yake ya chini ya mzizi uliotolewa kwenye chombo chenye maji maalumu yenye virutubisho pamoja na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mmea.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi vizuri, baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vinavyotumia mfumo wa haidroponi kwa kusafirisha maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea badala ya udongo.

Miche midogo uliyoanza kumea yenye muonekano wa rangi ya kijani, baada ya kupandwa katika vifaa maalumu vya hydroponi vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji wa mimea pasipo kuhitaji udongo.

Miche ya kijani iliyomea na kustawi vizuri baada ya kupandwa kwenye vifaa maalumu vya haidroponi, vinavyotumia maji yenye virutubisho na madini stahiki kwa ajili ya ukuaji, hii ikifanyika pasipo na uwepo wa udongo.

Nyanya zinachakatwa katika eneo la kilimo cha viwandani, ambapo wavunaji wamekusanya mazao hayo na kuanza mchakato wa kusafisha katika mashine maalumu, wakikata na kuandaa nyanya kwa ajili ya usindikaji zaidi. Mazao haya yamewekwa kwenye mashine maalumu husika, ili kuhakikisha usafi na ubora unahifadhiwa.

Ng'ombe wenye mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi, wakiwa wamesimama ndani ya jumba kubwa la kisasa, lenye nafasi pana na miundombinu ya kuwahudumia, wakionekana katika mazingira bora ya ufugaji wa kibiashara.

Mazao yaliyomea na kustawi yakishiriki vikubwa katika uzalishaji wa chakula kwa wingi. Haya mazao yanahifadhiwa kwa usafi na kwa mbinu za kisasa ili kuhakikisha ubora wake unadumishwa na kusaidia kuongeza kipato kwa wakulima pamoja na kuhakikisha usambazaji wa chakula kwa jamii unakuwa wa uhakika.

Ng'ombe wenye rangi nyeusi na nyeupe wapo ndani ya jengo maalumu la mifugo, ambapo hufugwa kwa mbinu za kisasa, hii huchangia uzalishaji mkubwa wa maziwa na nyama kwa kuongeza tija na kuhakikisha usalama wa mifugo kwa mazingira yaliyodhibitiwa vizuri.

Kuku wengi wenye muonekano wa rangi nyeupe waliopo ndani ya jumba kubwa la kisasa wakiwa wamezungukwa na vifaa maalumu kwa ajili ya chakula pia eneo hilo likiwa na mwanga wa kutosha kwa ajili ya kutoa mazao ya kuku kwa kilimo cha viwandani.

Trekta kubwa la rangi ya kijani, lililopo kwenye shamba linalofanya kazi ya kuandaa udongo na kulima, pamoja na kuvuna likisaidia kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa, na kuleta maendeleo yaliyo chanya.

Kuku wengi wamekusanyika katika eneo la banda kubwa ambapo hupandwa kwa wingi kwa ajili ya uzalishaji mkubwa wa nyama na mayai, ili kusadia kuongeza tija na kukidhi mahitaji ya soko kwa samadi ya chakula cha wanyama.

Zao la kabichi limeota vizuri shamabani likiwa katika eneo kubwa lililopangiliwa kwa mpangilio mzuri mimea ya kabichi inaonyesha afya na ukuaji mzuri kutokanana matumizi ya mbolea na tekinolojia ya kisasa ya kilimo, mazao haya uhifadhiwa kwa usafi ilikufanikisha uzalishaji mkubwa kwa matumizi ya kibiashara na soko la ndani pamoja na nje.

Ng'ombe weupe na weusi wakiwa wamesimama kwenye zizi lenye miundo mbinu ya kisasa wakionesha aina bora za mifugo zinazofugwa kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa na nyama kwa kiwango kikubwa katika mfumo wa kilimo cha viwandani.

Trekta lenye rangi ya kijani linalopatikana shambani, likiwa ni kifaa maalumu na muhimu kinachosaidia shughuli mbalimbali za kilimo kikubwa kwa kuongeza ufanisi na kupunguza kazi ngumu za mikono, hivyo kusaidia kuongeza uzalishaji wa mazao kwa kiwango kikubwa.

Trekta kubwa lenye rangi ya njano likiwa shambani liloundwa kwa ajili ya kazi nzito za kilimo kama kulima, kupanda na kubeba mazao. Likionyesha maandilizi ya zana za kisasa mashambani, hivyo husaidia katika kuleta tija kwenye biashara na soko la chakula.

Miche iliyomea ndani ya hema kubwa la kitalu, ikiwa na mazingira yaliyoandaliwa kwaajili ya kilimo kikubwa cha viwandani. Ambapo mashine na mbinu za kisasa hutumika kuhakikisha mazao yanakuwa kwa ufanisi na kwa wingi.

Vifaranga wengi wamekua ndani ya jumba kubwa maalumu la kufugia kuku. Ambapo mazingira yamedhibitiwa kwa ajili ya kuwapa hali bora ya kukua na kuimarika, ili kuhakikisha uzalishaji mkubwa na wa ubora wa nyama pamoja na mayai.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji shambani unaonyesha mabomba na mifereji iliyopangwa kwa ustadi ikitoa maji kwa kila sehemu ya shamba kwa usawa. Maji yanatiririka kwa urahisi na kuzunguka mimea na miti, mingine yakirushwa kuhakikisha mazao yanapata unyevu unaohitajika kwa ukuaji bora na mavuno mazuri.

Mfumo mzuri wa mabomba unaosambaza maji kwa usahihi kwenye shamba kubwa lenye udongo wenye rutuba ukiwa umezungukwa na miche ya mazaoyaliyojaa na yenye afya ikionyesha mafanikio ya kilimo kinachotumia maji kwa ufanisi ili kuhakikisha mazao yanakuwa mazuri na kwa wingi.

Mfumo o mzuri wa umwagiliaji umewekwa shambani ukiwa kati ya matunda yenye miche mbalimbali mabomba na mtiririko ya maji ya kuhakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha kwa usaha hivyo kuimarisha ukuaji wa mazao na kuongeza mavuno kwenye kilimo cha kisasa mfumo huu unatumia maji kwa ufanisi na kuokoa rasilimali za maji shambani.

Mabomba maalumu yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri katika shamba lenye rutuba, yakipitisha maji moja kwa moja hadi kwenye mizizi ya mimea. Jambo linalosaidia kuimarisha kilimo cha umwagilliaji kwa ufanisi mkubwa.

Mfumo mzuri wa mabomba umesambazwa kwenye ardhi yenye rutuba na rangi nyekundu, ukionyesha teknolojia ya umwagiliaji inayolenga kuongeza uzalishaji wa mazao, na kudhibiti upatikanaji wa maji shambani.

Bomba refu la plastiki lililowekwa kwenye mfereji uliopita shambani juu ya udongo wenye rutuba, likimwagia maji polepole karibu na miche ya mazao ili kuhakikisha kila mmea unapata unyevu unao hitajika kwa ustawi mzuri.

Twiga watano wenye shingo ndefu wakiwa wanaonekana wamesimama porini kwenye eneo lenye nyasi fupi pamoja na miti michache ya asili, mandhari ya mbali inaonyesha milima, anga la bluu inachangia uzuri wa mazingira hayo ya kuvutia.

Eneo la wazi lina mti mmoja mkubwa, ukiwa na nyasi nyingi zilizokauka, zinazofunika ardhi kwa mviringo, pia na wingu lililopoa lenye rangi ya bluu, zikionyesha mabadiliko ya msimu na mazingira yanayokauka, lakini yenye mpangilio wa asili unaovutia.

Barabara ya vumbi inapita katikati ya mazingira ya asili yenye uoto wa kijani, miti ya kiasili na vichaka vidogo vinavyoipa mandhari hiyo mvuto na kuonyesha uzuri wa maeneo ya vijijini.

Eneo la kuvutia lenye maji safi yanayotiririka taratibu, uoto wa asili wa miti na nyasi za kijani zikipamba ardhi, huku nyumba chache zikiwa zimejengwa kwa mtindo wa asili zikitoa hisia za utulivu na amani katika mazingira hayo asilia.

Mandari ya kuvutia ya asili, inayoonesha maji ya kutiririka pembeni mwa uoto wa kijani wenye miti ya asili na nyasi. Likiwa ni neneo la utulivu, linalodhihirsha uzuri wa mazingira ya kawaida na mfumo wa teknolojia hai.

Uoto wa asili uliojaa ikiwa ni miti mingi pamoja na majani ya kijani, ukiangazwa na anga la bluu zuri na mawingu machache, yaliyoenea kwa utaratibu yakivutia macho, na kuleta hisia za utulivu na uzuri wa mazingira ya asili.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, iliyotengenezwa kwa uoto wa asili wa kijani, ikiwemo; nyasi na miti iliyopo kwenye milima na miinuko mikubwa, huku anga la bluu lenye mawingu meupe likiwa limefunika eneo hilo na kuleta mazingira ya asilia.

Eneo lenye majani makavu yaliopo ardhini, likizungukwa na milima mirefu yenye mawingu mepesi juu ya anga. Mandhari hii inaonyesha mabadiliko ya msimu, na mazingira ya asili yenye utulivu, yakionyesha muunganiko wa ardhi kavu, na milima yenye uoto mdogo.

Miti ya kitropiki imeota kwa wingi kwenye milima yenye mivuko. Majani yake meusi na maua yenye rangi angavu, vinaifanya mandhari hiyo kuonekana ya kuvutia na yenye uhai. Huku anga ya bluu ikionesha utulivu wa mazingira hayo ya asili.

Eneo lenye maji safi yanayotirika taratibu milima ya kati inayoinuka kwa mvuto wa asili na uoto wa kijani unaostawi kwa wingi. Huonesha uzuri wa mazingira ya asili na kuvutia kwa macho.

Miti ya kitropiki iliyoota kwa wingi kwenye milima yenye miinuko pamoja na majani meusi na maua yenye rangi angavu, vinavoifanya mandhari hiyo kuonekana ya kuvutia na yenye uhai. Huku anga la bluu likionyesha utulivu wa mazingira hayo ya asilia.

Mawe makubwa ya miamba yamejikita ardhini yakizungukwa na nyasi ya porini. Pembeni ikionyesha mandhari ya asili ya eneo la muinuko lenye muonekeno wa kuvutia wa ardhi, isiyochakatwa wala kuathiriwa na shughuli za kibinadamu.

Eneo lenye mandhari kame yenye majani yaliyokauka na miti michache sana, iliyosambaa kwa umbali. Hali inayoashiria kipindi cha kiangazi au mazingira yasiyo na rutuba ya kutosha kwa uoto wa kijani kustawi.

Milima mirefu imezungukwa na miti mizito yenye Majani mengi, ikiwa na anga safi la bluu lenye Mawingu kidogo hali inayochangia uzuri wa mazingira na kuimarisha uhai wa viumbe mbalimbali, Hii husaidia kuhifadhi asilia na kuleta mvuto wa utalii.

Uoto wa asili wenye rangi ya kijani umeenea katika maeneo tambarare, huku milima ya kuvutia ikionekana kwa mbali chini ya anga safi, mandhari hii inaonyesha uzuri wa mazingira ya asili yaliyohifadhiwa vizuri.

Miti ya jamii ya mpungate imenea kwenye milima yenye mawe makubwa na miamba, ikitoa kivuli kizuri. Anga linafunikwa na mawingu mepesi yenye rangi ya kijivu na nyeupe, yakitengeneza mazingira ya utulivu na mazingira ya asili yenye kuvutia.

Ndege weupe waliopo juu ya uso wa maji tulivu, yaliyopo pembeni ya milima huku uoto wa kijani wa asili ukiwa umezunguka maji hayo. Anga likiwa wazi na hewa safi ya asubuhi ikitawala mazingira, kwa pamoja vikileta taswira na mandhari nzuri ya kuvutia.

Uoto wa asili wenye kuvutia, unaozunguka eneo lenye milima ya kati, miti ya asili na nyasi ndefu za kijani zikiwa kwa wingi, huku anga safi na anga hewa tulivu likitawala mandhari ya eneo hili la asilia .

Mfugaji wa nyuki, amevaa vazi maalumu la kujikinga pamoja na kofia yenye wavu, akiwa amesimama karibu na mizinga ya nyuki iliyotengenezwa kwa mbao, akichunguza kwa uangalifu kundi la nyuki waliopo kwenye mzinga huo, pembeni kuna miti na maua ya asili.

Mkulima akiwa amesimama karibu ndani ya zizi la mbuzi, akiwa anamlisha chakula kwa mikono, akitunza wanyama wake kwa upendo. Mbuzi huyu anakula kwa hamu, ndani ya zizi liliopangiliwa vizuri, likiwa na mazingira rafiki kwa ajili ya ufugaji.

Mbuzi kadhaa wapo ndani ya zizi safi lenye mpangilio mzuri. Kila mmoja akiwa kwenye nafasi yake, huku mazingira yakiwa yameandaliwa kwa ustadi ili kurahisisha usafi, lishe na uangalizi wa mifugo kwa ufanisi mkubwa.

Wanawake wawili wakiwa wamesimama kwa nje wakimshikilia mbuzi kwa uangalifu wakionesha juhudi zao katika ufugaji bora wa mifugo. Tukio hili linaonesha ushiriki wa wanawake kwenye sekta ya kilimo cha mifugo ambapo mbuzi hutunzwa kwa malengo ya maziwa, nyama na kuongeza kipato cha kaya

Ndege wa kufugwa wenye manyoya ua kijivu yenye madoamadoa. Wakiwa wanatembea taratibu juu ya ardhi yenye nyasi iliyo kavu. Wakitafuta chakula na kuonyesha tabia ya kawaida ya ndege wanaofugwa kwenye mazingira ya kijijini.

Kanga na watoto wake huchaguliwa kwa uangalifu katika kufugwa kuku ili kuhakikisha uzalishaji ni mzuri wa mayai na nyama. Pia ndege huyu hutoa mbegu za kuzaa hivyo kusimamia uzazi wao ni muhimu katika kufanikisha uzalishaji endelevu wa mifugo katika kilimo cha kuku.

Watu kadhaa waliovaa mavazi ya kazi, wamesimama ndani ya banda kubwa la kuku, wakikagua mabanda ya kisasa yaliyojaa vifaranga na kuku wakubwa, huku vifaa vya chakula na maji vikiwa vimepangwa kwa mpangilio bora.

Rafu zilizosheheni mifuko mbalimbali ya mbegu, kila mfuko ukiwa na alama maalumu ya zao husika kama mahindi, nyanya na mboga nyingine. Mpangilio wa mifuko hiyo unaonyesha utayari wa wakulima kuchagua mbegu bora za kilimo chenye tija.

Miche michanga ya kijani iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, juu ya matuta mengi katika shamba lenye udongo wenye rutuba, ikiashiria maandalizi ya kilimo bora kupitia uzalishaji wa mbegu zenye ubora wa hali ya juu.

Miche iliyoota kwenye vyombo maalumu inayoongeza uzalishaji wa mbegu bora, kwa kuwezesha ukuaji wa mimea kwa mazingira yaliyo salama. Hii huchangia kuongeza wingi na ubora wa mazao katika kilimo cha mbegu.

Miche yenye muonekano wa kijani, iliyoota na kustawi vizuri ndani ya jumba kubwa la kisasa la hema la vitalu. Hii ikionyesha upandaji wa mbegu bora unavyoleta tija katika mafanikio ya kilimo cha biashara na mazao ya chakula.

Miche changa ya kijani imetandazwa kwa mpangilio mzuri kwenye matuta mengi yaliyolimwa kwa uangalifu shambani, ikihashiria hatua za mwazo ya kilimo bora cha mbegu zenye ubora wa hali ya juu .hivyo kusaidia katika uzalishaji wa mazao ya biashara pamoja na chakula .

Miche yenye muonekano wa rangi ya kijani, midogo, iliyoanza kumea na kustawi baada ya mbegu zilizo bora kupandwa kwenye udongo mzuri wenye rutuba na hivyo kuanza kuleta mafanikio na kuonyesha umuhimu wa upandaji wa mbegu bora katika tija ya kilimo cha mazao ya biashara au chakula.

Miche ya mimea mbalimbali imepangwa kwa mpangilio ndani ya jumba la kisasa yenye paa la plastiki. pamoja na nyenzo maalumu ambapo mazingira yamedhibitiwa kuhakikisha ukuaji bora kabla ya kuhamishiwa shambani kwa ajili ya uzalishaji wa mazao.

Watu kadhaa wamesimama pembeni ya magunia ya wazi yenye mbegu, wakishirikiana kuangalia na kuhakiki ubora wa mbegu, hii uchangia kuhakikisha mbegu bora zinazopatikana kwa wakulima, hivyo kuongeza uzalishaji wa mazao yenye tija na kuimarisha kilimo.

Mfumo mzuri wa umwagiliaji uliowekwa shambani kwenye udongo mzuri wenye rutuba, kati ya miche iliyoanza kustawi na kuota baada ya mbegu bora kupandwa. Mfumo huu ukiimarisha unyevu pamoja na hali ya virutubisho kwa mbegu hizo kuota vizuri.

Rafu ya chuma Iiiyopangwa kwa utaratibu na kubeba mifuko tofauti ya mbegu, kila mfuko ukiwa na maandishi yanayoonesha aina ya mbegu husika, ikiwa ni maandalizi ya wakulima kwa ajili ya misimu mipya ya kilimo.

Rafu zilizojaa mifuko yenye mbegu mbalimbali, iliyohifadhiwa kwa mpangilio madhubuti, ili kuhakikisha ubora na uhifadhi wa mbegu hizo, kwa ajili ya kilimo bora. Hii huchangia kuongeza uzalishaji na kukuza kilimo endelevu.

Miche iliyopandwa kwa mpangilio ndani ya jumba kubwa la vitalu, ikiwa katika hatua za awali za ukuaji chini ya uangalizi maalumu kabla ya kuhamishiwa shambani kwa kilimo cha kitaalamu, hii husaidia katika matumizi ya uzalishaji wa mbegu.

Miche yenye rangi ya kijani imepandwa na kuota ndani ya hema kubwa la kitaru ambapo mazao mbalimbali yanalindwa na kuhifadhiwa kwa mpangilio mzuri ili kuhakikisha ukuaji bora na uzalishaji wa mbegu bora katika kilimo cha mbegu.

Mfuko maalumu wa mbegu za mboga ulioandikwa jina la zao husika na una picha ya mboga zilizoiva, ukiwa umewekwa kwa uangalifu dukani kwajili ya wakulima wanaohitaji mbegu bora kwa uzalishaji wa mazao ya chakula.

Rafu iliyopangwa vizuri, ikiwa imejaa mifuko mbalimbali, kila mfuko ukiwa na picha ya zao husika. Hii huonyesha maandalizi muhimu ya kilimo bora, ambapo wakulima huchagua mbegu bora kwa ajili ya kupanda na kuongeza uzalishaji wa mazao shambani.

Mfuko wa mbegu umeandaliwa kwa uangalifu na una picha ya zao lililotajwa. Hii hutoa uhakika wa mbegu bora na eneo bora ya juu ambayo huchangia kuongeza uzalishaji wa mazao shambani na kuwasaidia wakulima kufanikisha kilimo chenye tija zaidi.

Mbwa amekaa ndani ya banda maalumu lililotengenezwa kwaajili ya wanyama, Banda hilo lina mazingira safi na Salama likimlinda mbwa likimpa mahali pa kupumzika, Huduma za daktari wa wanyama hutolewa karibu ili kuhakikisha afya ya mbwa inatunzwa vizuri.

Dokta wa kiume na wa kike, waliosimama kando ya mbwa aliyeko juu ya meza, ndani ya chumba cha mifugo au wanyama cha matibabu. Wakimuangalia na kumtafiti kwa kuchukua maelezo kwa ajili ya matibabu ya kiafya.

Mwanaume aliyevaa mavazi maalumu ya kitabibu. Akiwa amemshika mbwa mezani kwa uangalifu mkubwa; anamfanyia usafi, na kumhudumia kwa kutumia vifaa vya afya ya wanyama ndani ya kliniki ya mifugo iliyoandaliwa vizuri.

Vibanda vya mbao vimejengwa kwa mpangilio maalumu kila kimoja kikiwa na paa la bati na nafasi ya kuingilia wanyama. Vibanda hivi vinatumika kwa ajili ya kuwahifadhia au kuwatunza wanyama wakati wa uchunguzi wa kiafya, matibabu au chanjo mazingira yake ni safi na vinaonyesha umakini katika utoaji wa huduma bora za mifugo.

Kibanda kidogo kilichojengwa kwa mbao imara, sehemu ya juu kuna mbwa ametulia kwa utulivu. Kinatumika kama eneo maalumu la kuhifadhi na kuchunguza wanyama hao kwa huduma za afya.

Mtu mmoja akiwa kwenye eneo maalumu, amemshika mbwa kwa uangalifu. Akihakikisha mnyama huyo yupo salama wakati wa ukaguzi wa afya. Mbwa wengine wakiwa wamekaa kando pamoja na wanyama mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya kutoa uangalizi kwa wanyama hao.

Ndege pori aliyesimama kwenye tawi la mti wenye majani makavu. Akiwa katika Mandhari nzuri inayovutia na tulivu, ikionesha uwiano kati ya wanyama porini na mazingira yanayowazunguka.